Shamba hili kubwa limepandwa mimea tofauti tofauti. Miongoni mwa mimea ambayo imepandwa katoka shamba hili ni ndizi. Ndizi hizi husaidia mkulima huyu ili kupata pesa, pia ndizi zingine anaweza kutumia kama chakula nyumbani.

Mkulima amebeba kifaa ambacho kinatumiwa kunyunyizia dawa kwenye mifugo pia amevaa nguo ya manjano ambayo inamsaidia kuzuia dawa hizi kuingia kwenye mwili wake kwa sababu zinaweza kuadhiri mwili.

Mkulima huyu amefuga ng'ombe mkubwa. Ng'ombe huyu ana manufaa mengi kwa huyu mkulima kwa sababu, ng'ombe huyu anamsaidia kupata maziwa. Pia kutokana na maziwa haya mkulima anaweza kuuza, na apate pesa mingi ambazo atatumia kwa mahitaji yake.

Hapa ni shambani mwa mkulima, ambapo amepanda mimea aina ya ndizi. Mkulima huyu ameweza kuvuna mazao mengine ambayo yako tayari kuelekea sokoni ili aweze kupata pesa na aweze kutumkia katika mahitaji yake ya kawaida.

Maziwa mala, yako kwenye kikombe, na mengine yame, kuwa kwenye kichungi ambapo, yale ambayo yamegandana, yako juu, na yale yenye yako maji maji, yameweza kwenda chini.

Mkulima huyu amavuna ndizi kutoka kwa shamba lake. Ndizi hizi zinaelekea sokoni, ambapo mkulima huyu ataweza kuuza na kupata pesa mingi, ziweze kumsaidia katika mahitaji mengine ya nyumba.

Ngombe huyu amefugwa na mkulima Mkulima huyu anatumia mbinu za kisasa ili kukamua maziwa kutoka kwa ngombe. Mashine hii niya thamani sana ambayo inaweza kutoa maziwa kwa ngombe.

Hapa ni shambani ambapo kumepandwa mimea tofauti tofauti na kati ya mimea hii ambayo imepandwa mojawapo ni ndizi, ndizi ni muhimu wa kuwa ni chakula ambacho kinasaidia mtu kuwa na nguvu mingi.

Watu hao wamekusanyika pamoja kwa shughuli ya kuanika mazao ambao yametoka shambani. Wanaweza kutumia mazao haya kwa shughuli mbali mbali kama, vile chakula kwa binadamu pia kutumia kama chakula kwa wanyama wao.

Mavuno ambayo yametoka kwa mumea ambao unaitwa ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa hazijakomaa vizuri. Hizi zinaweza kuleta hasara kwa mkulima kwa sababu watu wengi hawawezi nunua ndizi kama hizi.

Watu hawa wanapepeta mahindi ili waweze kuwa na nafaka ambazo zitatumiwa kama chakula kwa binadamu. Mahindi ni muhimu sana kwa sababu hufanya watu wakuwe na nguvu mwilini.

Mkulima huyu anafanya shughuli mbalimbali katika shamba hili ambapo amefuga ng'ombe wengi . Ng'ombe hawa ni muhimu sana kwenye maisha ya huyu mkulima kwa sababu ng'ombe hawa humpa maziwa na pia kutokana na maziwa haya anaweza kupata pesa nyingi .

Mkulima analeta maziwa yake kuuza ili aweze kulipa pesa ambazo zitamsaidia kwa matumizi yake nyumbani kama vile kununua chakula na maitaji mengine mengi, mkulima huyu pia amevaa kofia.

Hili ni shamba kubwa ambalo limepandwa mimea aina ya ndizi. Katika shamba hili kuna ndizi tatu ambazo ziko karibu kuiva. Hizi ndizi mkulima anaweza kuuza ili kupata pesa au kutumia kama chakula.

Ndizi ambayo inarangi tofauti kutokana na ile ya kawaida, ndizi hii inavutia kulingana na rangi yake, hii inaweza kua ya bei ya juu ikiwa katika sokoni.

Maziwa mala ambayo yamewekwa kwenye kikombe kwenye kikombe hicho kuna mwiko ambao unatumiwa ku koroga hili kuchanganya yale ambayo yamegandana na yele ambayo kako maji maji.

Mkulima huyu amechuchuma kando ya ng'ombe, ako na ndoo ambayo anatumia kuweka maziwa ambayo anakama kutoka kwa huyu ng'ombe. Ng'ombe huyu ametulia na mkulima akiendelea shughuli ya kukama.

Hapa ni shambani ambapo kumepandwa mimea aina ya ndizi, ndizi ni muhimu katika maisha ya binadamu pia na wanyama, hutumiwa kama chakula pia mkulima anaweza kufanya mauzo katika sokoni.

Hapa ni shambani ambapo kumepandwa mimea aina ya ndizi mimea hii inapendeza kwa sababu mkulima huyu ameweza kuitengenezea vizuri mkulima huyu atapata faida atakapo fanya mauzo ya mimea yake.

Mkulima Yuko shambani mwake ambapo amepanda mimea aina ya ndizi. Ndizi moja imeweza kuiva na iko na rangi ya manjano. Ameshikilia ndizi hiyo Ili aweze kupigiwa picha nayo.

Ng'ombe wengi wamefungwa na mkulima. Ng'ombe hawa husaidia mkulima kwa kumpa maziwa. Pia, mkulima huyu, anaweza kuuza ng'ombe wachache, ili aweze kupata pesa na atumie pesa hizi katika mahitaji mengine ya nyumbani.

Mkulima huyu anafanya shughuli ya kuchunga maziwa ili aweze kutoa maziwa ambayo ni safi. Maziwa yakiwa safi yanaweza kuwa mazuri katika kuuza. Mkulima huyu anaweza kupata pesa mingi kwa sababu maziwa yake ni safi.

Hapa ni sokoni, ambapo shughuli zimenoga na shughuli hizi ni kuuza na kununua. Wakulima wengi wameweza kuleta mazao yao sokoni ili waweze kuuza na kupata pesa ambazo watakazo kutumia katika shughuli zao tofauti.

Hapa mtu huyu, ako na ndizi ambayo ako tayari kuitengeneza iwe kitoweo. Ndizi ni muhimu sana katika mwili wa binadamu kwa sababu huleta nguvu katika mwili wa mtu.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mimea aina ya ndizi. Mkulima ameweza kuvuna ndizi zake na anafanya kuuza shambani akiwa na mteja wake.

Hapa kuna kongamano la wakulima na maafisa ambao wametoka katika wizara ya kilimo, wakifanya maelezo na kuelezea watu jinsi ya kufanya ukulima vizuri.

Hapa ni shambani pa mkulima ambapo amefuga ng'ombe wakubwa wa maziwa. Mkulima huyu anatumia mbinu za kisasa ambazo zinaaminka kutumiwa katika kutoa maziwa kwenye ng'ombe hawa.

Wakulima wengi wameleta maziwa ambao yamebebwa kwenye mitungi kwa kutumia pikipiki zao. Wakulima hawa wameleta maziwa katika kituo cha kukusanya maziwa ili yaweze kupelekwa kwenye kiwanda na kutengeneza bidhaa nyingi.

Mkulima ambaye amevaa vazi la kijani, ameketi kando ya ng'ombe na anakamua ng'ombe wake ili aweze kupata maziwa. Maziwa haya yanaweza kumsaidia kupata pesa na pia kutumia maziwa mengine kama chakula nyumbani.

Mkulima huyu anaonyesha mazao ambayo ametoa shambani mwake. Mazao haya ni mmea aina ya mahindi, ambao atafanya kutoa nafaka ili aweze kutumia kama chakula.

Mkulima ameshika ndizi ambayo imeiva sehemu moja na sehemu nyingine haijaiva. Ndizi ni muhimu kwa mwili wa binadamu kwa sababu inaweza kuwa na viungo ambavyo husaidia kupunguza magonjwa mwilini.

Haya ni mazao ambayo yemetoka shambani mwa mkulima na mazao haya ni ndizi, ndizi ni muhimu kwa sababu mkulima huyu ameleta sokoni ili aweze kuuza na kupata fedha ambazo atatumia katika shughuli zake za kawaida.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mimea aina ya ndizi. Katika shamba hili, kuna ndizi mingi kubwa ambazo zimekua. Hizi zinaweza kutumiwa kama chakula au mkulima anaweza kuuza Ili apate pesa na kutumia katika shughuli zingine.

Mtu huyu anafanya biashara ya maziwa, ameeka maziwa kwenye mitungi mbali mbali, ili, aweze kufanya biashara pia ya kuuza, huyu ni muuzaji maziwa mwenye ukakamavu, kwa kazi yake nzuri ya kuuza haya maziwa.

Hili ni shamba kubwa, ambalo limepandwa ndizi. Katika shamba hili, kuna ndizi moja ambayo imekomaa na imeanza kutumiwa kutoka chini kama chakula, ambayo husaidia mtu kupata nguvu nyingi mwilini.

Mkulima huyu yuko shambani mwake amepanda mimea aina ya ndizi pia anaonyesha mbinu tofauti tofauti za kutunza mimea hii ya ndizi mkulima huyu anatabasamu kwa sababu kwa sababu kazi yake ni mzuri.

Mkulima ana ng'ombe wengi wazuri wa maziwa, anawaosha kutumia maji kutoka kwa mfereji ili waweze kuwa safi na kuzuia magonjwa mengi ambayo yanaweza kusababisha kifo.

Daktari huyu ambaye amevaa mavazi meupe na kofia anafanya utabithi kwenye mahabara, akishaa maliza kufanya uthabiti wake ataweza kusaidia wagonjwa wengi ili kutatua shida ambazo zinawakumba.

Hapa ni shambani nwa mkulima ambapo amepanda mimea tofautitofauti miongoni mwa mimea ambayo imepandwa na huyu mkulima ndizi, maindi, nyasi ambayo hutumika kama lisha ya ng'ombe.

Hapa ni sokoni ambapo mazao mengi yameletwa, ili yaweze kununuliwa na wateja. Baathi ya mazao haya ni ndizi, nyanya, vitunguu, karoti, na kadhalika.

Ngombe wawili wamefariki kutokana na ugonjwa, ugonjwa huu umeweza kuadhiri mkulima kwasababu mkulima huyu alikwa anategemea Ng'ombe wakekwa maziwa ambaye alikuwa anampatia pesa mingi akiuza.

Ndizi zimepandwa katika nyumba kitaru ili kuwezesha kukua na chakula cha kutosha.

Mkulima huyu anaweka maziwa yake kwenye mitungi Ili aweze kusafirisha Hadi mahali ambapo ataweza kuuza akitumia hii gari spesheli kwa jina Tuktuk. Mkulima huyu ako tayari kuanza kusafirisha haya maziwa.

Hapa ni shambani, ninaona mmea ambao umepandwa na mmea huu ni ndizi. Ndizi hii imekuwa kubwa na inaweza kutumika kama chakula ambacho kinaweza kutia mtu nguvu mwilini.

Ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe. Wamewekewa nyasi ili waweze kula. Nyasi hii husaidia ng'ombe hawa kukuwa na nguvu na wanapokuwa na nguvu wanaweza kutoa mazao ya maziwa mengi.

Shamba hili kubwa limepandwa mimea aina ya ndizi, ndizi hizi ni muhimu kwa mkulima kwa sababu anategemea ili kupata pato lake la pesa, pia mkulima anaweza kutumia ndizi hizi kama chakula kwa familia.